Haki mkuu wa jamuhuri ya Kenya anayejulikana kama Martha koome, aliyesuka nywele na kuvalia miwani machoni. Na pia mkufu wa dhamani sana shingoni. Na mavazi ya kupendeza, anaonekana akitoa hotuba ya pekee.

Mfanyikazi mmoja wa serikali mwanaume aliyenyoa safi na kuvalia miwani machoni pamoja na sare zake nyeupe za kazi anaonekana akimhudumia mteja mmoja mwanamke aliyevaa kofia nyekundu kichwani.

Mashabiki wengi wanaonekana wakishangilia timu waipendayo, ya raga, ya Kenya, mmoja wao akiwa ni mwanamke aliye suka nywele na kuvalia miwani machoni, na kujifunga bendera ya jamuhuri hio mwilini mwake.

Wachezaji hodari wako uwanjani wanasakata kandanda wakiwa wamevalia sare za manjano na wengine sare za kijani. Mashabiki wanaonekana kwa umbali wakiwashangilia kwa shangwe kuu.

Wachezaji wa soka waliovalia sare nyeusi iliyochanganyika na nyekundu wanaonekana wakishangilia baada ya kufunga bao. Mashabiki wanaonekana kwa umbali na nyasi ya rangi ya kijani pia inapendeza sana.

Wachezaji kumi na moja wa mchezo wa vikapu wanaonekana wamepanga foleni tayari kwa mchuano wao dhidi ya timu nyingine wamevalia sare nyeupe pepepe na vinyasa vyao vinaonekana na rangi mithili ya bendera ya nchi hiyo.

Wafanyakazi waliohitimu, wanaonekana wakiwahudumia wateja katika chombo cha serikali NSSF . Kuta ni za rangi nyeupe na jengo lile lina taa inayowaka.

Wachezaji wa soka wanaonekana wakiwa uwanjani wakisakata kandanda. Mmoja amevalia sare ya rangi ya samawati iliyochanganyika na nyeupe, mwenzake wa rangi ya manjano. Wawili wanaonekana kwa umbali wakiwatazama kwa mshangao mkuu.

Wachezaji wawili wanawake wa mchezo wa vikapu wanaonekana uwanjani, wote wamesuka nywele, mmoja amevalia sare ya rangi nyeupe mwingine ya kijani mashabiki wanaonekana kwa umbali wengine wakiwa wamevalia barakoa.

Watu wanatembea na kujishughulisha na mambo Yao ya kila siku. Barabarani magari inaendeshwa na kando yake mazingira iliyodhoofika na yenye taka. Inaonekana anga ina mawingu mepesi.

Waheshimiwa watatu ikiwemo wanawake wawili waliovaa nguo za kupendeza na mwiwani machoni pamoja na mwanaume mmoja aliyevalia suti wanaonekana wameketi jukwaani chupa za maji kando yao feni ya elektroniki ikiwa pale na bendera ikiweza kuonekana pia.